Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi maalumu aliyebobea katika maswala ya saikolojia ya watu wazima, akitoa mafunzo hayo kwa wanaume na wanawake waliomzunguka kwa ajili ya kupata ujuzi mbalimbali kuhusu maswala ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi mbobezi wa maswala ya kiutu uzima ikihusiana na malezi pamoja na mambo mengine ya uchumi, akiitoa elimu hiyo kwa watu mbalimbali wanaume kwa wanawake watu wazima waliofika katika eneo hilo kwa ajili ya kujifunza kuhusu vitu hivi.

Elimu ya watu wa zima inayotolewa ndani ya darasa maalumu kwa wanawake na wanaume watu wazima pamoja na wazee kuhusu mada mbalimbali hususani uzazi wa mpango pamoja na shughuli nyingine zinazohusisha masuala ya biashara na elimu za malezi ya watoto.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na wakufunzi maalumu waliobeba katika taaluma hiyo hususani taaluma ya saikolojia. Mbele yao kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake walioketi katika viti maalumu kwa ajili ya kupata nasaha za kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi maalumu mbobeziwa masuala ya ki utu uzima hususa ni biashara, uchumi wa familia pamoja na saikolojia, akitoa mafunzo kwa hekima kubwa mbele ya wazazi pamoja na watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo hilo.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa watu wazima hususani wanawake na wanaume, na mkufunzi mbobezi wa maswala ya jinsia. Huku akizungukwa na wanaume pamoja na wanawake hao, wanaopata elimu mbalimbali kuhusu mambo mbalimbali ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa katika makundi maalumu, ndani ya chumba maalumu la eneo la darasa. Elimu inayotolewa kuhusu masuala mbalimbali ya kiutu uzima, kwa wanaume waliohudhuria katika semina hiyo, wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana na nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa.

Duka la vitabu lililosheheni vitabu mbalimbali hususani vya kiada na ziada, huku kukiwa na watu mbalimbali ndani ya duka hilo wakichagua kwa ajili ya kununua na wengine wakisoma vitabu vya hadithi pamoja na vitabu vya masomo tofautitofauti.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa ndani ya darasa lenye viti bora huku kukiwa na mwalimu wakiume aliyesimama mbele ya darasa hilo akiwa anawafundisha wanafunzi hao kuhusu mada mbalimbali zinazotolewa kwao kwa masomo tofautitofauti.

Katika shule ya msingi iliyopambwa vizuri kwa bustani yenye maua pamoja na vyeti vizuri kwa ajili ya kukalia wanafunzi wakati wa kujifunza. Miti mikubwa inayoleta hewa safi pamoja na kivuli majengo ya kisasa yaliyojengwa vizuri na kuezekwa kwa paa na rangi zenye kuvutia.

Vitabu vya kiada na ziada vya shule ya msingi vikiwa na rangi tofauti tofauti kama nyekundu pamoja na zambarau, vya masomo ya kiswahili vikiwa vimewekwa katika kabati dogo , sehemu ambapo vitambu mbalimbali vya kiada na ziada uhifadhiwa.

Kitabu cha shule ya msingi kwa somo la hisabati kikiwa na picha ya wanyama pamoja na hesabu mbalimbali zilizopangwa kwa maumbo kwenye viboma maalumu, huku ikionyesha maumbo kama ya kujumlisha, kutoa.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa ndani ya darasa, huku wakiwa wameketi katika madawati maalumu na yaliyotengenezwa kwa mbao. Mbele yao kukiwa na mwalimu wa masomo, akifundisha kuhusu masomo tofauti tofauti yanayowahusu wanafunzi hao.

Majengo ya shule ya msingi yaliyoezekwa vizuri kwa mabati na kupakwa rangi nzuri za kuvutia, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na bustani nzuri yenye maua ya kupendeza. Pamoja na mandhari yenye upepo mzuri, miti inayozunguka eneo hilo pamoja na ardhi yenye udongo mzuri.

Majengo ya shule ya sekondari, huku kukiwa na walimu waliobobea kwa masomo tofauti tofauti ndani ya shule hiyo wakikagua baadhi ya stakabadhi pamoja na nyaraka, zilizohifadhiwa vizuri kwenye bahasha ndogo zenye rangi ya kaki zilizowekwa juu ya meza maalum nje ni majengo ya shule hiyo.

Jengo la darasa ndani ya shule ya sekondari, darasa lililotengenezwa vizuri kwa madirisha mapana yanayopitisha mwanga wa kutosha, pamoja na hewa viti vya bluu vinavyopamba darasa hilo pamoja na meza za kisasa kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya jengo la shule hiyo, wakiwasilisha mada mbalimbali zinazotolewa na walimu wao mbele ya darasa hilo, kwa ajili ya kujifunza vitu tofautitofauti, hususani masomo ya sayansi kama kemia pamoja na baiolojia.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya darasa mbele yao ukiwa na walimu wanao wasimamia wanafunzi waliokaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma huku kusanywa kama jifunika barakoa kwa ajili ya kujilinda na maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na hewa.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyopakwa rangi nzuri za kuvutia, madirisha makubwa, milango ya kisasa pamoja na mandhari nzuri inayozunguka eneo hilo, ikipambwa kwa miti mikubwa yenye kivuli pamoja na maeneo ya kukalia wanafunzi.

Kijana wa kike, mwalimu wa shule ya sekondari. Akiwa ndani ya majengo ya shule hiyo akifanya usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi yaliyokusanywa katika meza yake, humu mkononi akiwa ameshika kalamu ya wino mahususi kwa kazi ya kusahihisha madaftari hayo.

Jengo la maabara ndani ya shule ya sekondari, huku likiwa limetengenezwa mahususi kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa masomo ya biolojia na kemia, huku ndani ya jengo hilo kukiwa na meza za kisasa zilizofungwa mifumo ya maji na umeme, inayotumika wakati wa mafunzo kwa vitendo.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari, akipata usaidizi kutoka kwa mwalimu wake. Binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, ndani ya jengo la shule hiyo huku juu ya meza yao kukiwa na madaftari mbalimbali, yaliyokusanywa kutoka kwa wanafunzi tofautitofauti wa somo lake.

Kitabu cha shule ya sekondari cha somo la kemia, kinachotumika kwa wanafunzi wa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwanamume mtaalamu wa maabara, akifanya tafiti mbalimbali kupitia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu pamoja na vifaa vya kielektroniki computer mpakato wanazozitumia kusoma masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa waliovalia mavazi ya mahafali yenye rangi nyeusi na nyekundu, wakike na wakiume wakiwa katika eneo la bustani ndani ya chuo hicho wakisherekea kumaliza masomo yao kwenye chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya darasa katika jengo la chuo hicho. Wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao aliyesimama mbele yao akiwa amevalia mavazi nadhifu sana, huku wao wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, nyuso zao wakiwa wamezifunika kwa barakoa zenye rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa, hususani yanayoambukiza kwa njia ya hewa, kutoka katika mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wakiwa ndani ya darasa wakifundishwa mada mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasaa chuo hicho, huku wakiwa wamepanga viti vyao katika mistari sahihi, huku waliovalia mavazi nadhifu sana katika jengo la chuo hicho; wakifanya mitihani yao kwa usahihi mkubwa, huku kukiwa na watu mbalimbali (wakufunzi wa chuo hicho) wakiwasimamia ndani ya mitihani.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa katika jengo la chuo hicho, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wamekaa katika viti maalumu kwenye darasa hilo, huku wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao akitoa mada tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo katika jengo la chuo hichi waliovalia mavazi nadhifu sana, huku wakiwa wamekaa katika meza maalumu ndani ya chuo wa kimsikiliza mwalimu anayewafundisha mbele ya darasa kupitia kifaa cha kieletroniki kopyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho, sehemu tulivu wakijadiliana mada mbalimbali kwa makundi makundi, huku wakitumia komputa mpakato kifaa cha kielekitroniki kwa ajili ya kusomea na kuendeleza majadiliano.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, ubobezi katika teknolojia ya kutengeneza vifaa vya kieletroniki, wakiwa ndani ya darasa la chuo hicho wakitengeneza vifaa vya kieletroniki, kupitia mifumo ya kisasa na vifaa vinavyoendena na teknolojia mpya kwaajili ya kuhakikisha ufanisi wa kazi yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa vitu mbalimbali kama kuta, sakafu pamoja na mifumo mbalimbali ndani ya jengo hilo lililojengwa kwa njia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa ndani ya majengo ya chuo hicho, wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa kutumia teknolojia ya kisasa na vifaa vinavyotumika kwa njia za kisasa za ubunifu mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume na wa kike, wakiwa katika darasa maalumu ndani ya jengo hilo, wakijifunza kwa vitendo ufundi tofautitofauti wa jinsiya kurekebisha vifaa mbalimbali vya kieletroniki, kupitia vifaa maalumu hususani vifaa vyenye ncha kali.

Mwanafunzi aliyevalia mavazi nadhifu sana, kijana mbobevu katika masuala ya teknolojia na utengenezaji wa vifaa mbalimbali. Huku mikononi mwake akiwa ameshika kifaa cha kielektroniki, kinachotumika kuongoza mashine tofautitofauti ndani ya kiwanda.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wanaume kwa wanawake, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika darasa ndani ya chuo hicho, wakijifunza masomo mbalimbali kupitia vifaa vya kielektroniki vilivyopo katika meza zao; kompyuta mpakato, huku mikono yao wakiwa wameshika kalamu kwa kuandika vitu mbalimbali.